Duka kubwa la kuuzia bidhaa za maziwa ikiuza bidhaa hizo kwa kutumia mashine ya ATM iliyopo ndani ya duka hilo, ikiwa ina kiti cha rangi ya bluu kilichobebanishwa na begi kwa nje. Pamoja na magari mbalimbali yakiwa yamepaki nje ya duka hilo.

Duka lililotengenezwa kwa mabati, lenye zulio, rangi nyeupe na nyeusi chini. Likiwa linauza maziwa likitumia mfumo wa kisasa wa mashine ya "ATM" kwa ajili ya kuuzia maziwa hayo.

Duka lenye rangi nyeupe lililokuwa na mashine ya "ATM", kwa ajili ya kuuzia wateja maziwa, ambayo ni freshi na matamu kutoka "Kalali Machame".

Duka kubwa lenye mashine ya “ATM” ya maziwa ikiwa imechorwa ng’ombe wawili, pamoja na kijana ambaye anaitumia mashine hiyo.

Duka kubwa lenye kijana wa kiume aliyesimama nje ya duka, likitoa huduma mbalimbali ikiwemo huduma ya "M-Pesa". Pia ikiwa na mashine ya "ATM" kwa ajili ya kuuzia maziwa.

Duka dogo liuzalo maziwa freshi kwa bei poa. Likiwa lina mdada aliyevalia shati ya kijivu na sketi nyeusi akisubiri kupata huduma ya maziwa.

Duka lenye ukuta wa rangi nyeupe lililo kuwa na friji pamoja na meza ya kioo likiuza bidhaa mbalimbali ikiwemo mayai pamoja na maziwa.

Samani zikiwa kiwandani aina ya meza ya kulia chakula pamoja na viti vyake. Zikiwa zinatengenezwa tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa.

Samani aina ya meza, viti, makabati pamoja na masofa vimetengenezwa vizuri kwa muundo wa kisasa na kuhifadhiwa nje ya nyumba tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Samani mbalimbali za kisasa ikiwemo; makochi, meza ya kuwekea tv, pamoja na viti, vikiwa vimetengenezwa vizuri tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa.

Samani aina ya kochi ikiwa inauzwa nje ya maduka makubwa, ikiwa imekaliwa na kijana mweupe aliyevalia shati nyeupe na suruali rangi nyeusi.

Soko kubwa linalouza bidhaa mbalimbali, ikiwemo matunda pamoja na mbogamboga. Likiwa na Lina wauzaji wengi wanaouza bidhaa hizo zikiwa zimewekwa kwenye meza. Huku wanunuaji wakiwa wanapita na kununua bidhaa hizo.

Wanawake wawili wakiwa sokoni (mmoja muuzaji na mwingine mteja) wakiuziana bidhaa mbalimbali ikiwemo: mboga za majani, nyanya, ndizi pamoja na vifungashio.

Watu wengi wakiwa sokoni kwa ajili ya kununua bidhaa mbalimbali zilizopo sokoni humo, tayari kwa ajili ya kwenda kutumia kwa matumizi yao ya nyumbani.

Wanawake wawili walioshikilia mbogamboga za majani wakiwa sokoni wakiuza bidhaa mbalimbali.

Nyumba kwaajili ya kupangisha zimejenga kwa muundo wa kisasa na kuzungushiwa uzio wa ukuta, Zikiwa zimetengenezewa matenki ya maji juu ya nyumba hizo.

Mali zisizo hamishika ikiwemo kiwanja pamoja na nyumba zilizo na nguzo nyingi za umeme, zinazo tumika kwajili ya kusafirishia umeme kwenda kwenye nyumba hizo kwajili ya matumizi mbalimbali katika shughuli za nyumbani.